Picha inaonyesha seti ya kompyuta iliyowekwa kwenye meza. Kuna skrini ya kompyuta nyeusi ya chapa ya DELL na kibodi nyeusi imewekwa mbele yake. Juu ya skrini kuna kifaa kidogo cheupe kinachoweza kuwa kamera ya wavuti au sensor nyingine. Meza inaonekana kuwa nyeupe na kuna ubao wa mbao nyuma yake unaoashiria kuwa ni sehemu ya dawati au kituo cha kazi.

Hapa naona kuna picha ya sungura na saa na mwelekezo wa kusoma hiyo saa yenyewe kwa ukuta, ambao umewekwa katika lugha ya kiingereza.